Utafiti ni kitu yenye faida kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Ikiwa watu wanafanya hii vitu inaboresha afya katika inchi yetu, ama juu na Africa wote. Hizi vitu zinafanywa katika laboratory , uko laboratorini

Mimea hii inafaa kupandwa kila mawaka na ikiwa wakulima wanasaidiwa kama pesa na vitu zingine zitakuwa mingi katika nchi zetu kama Afrika.